Muuguzi anaandaa sindano na vifaa vingine vya matibabu kwenye meza vitakavyotumika kwa ajili ya matibabu ya wagonjwa wazee. Hii ni muhimu katika huduma ya ukuzi za watu wazee ambapo vifaa kama sindano, dawa za kuua vijidudu na vifaa vingine vya matibabu zihakikishe usafi, usalama na utoaji wa huduma bora kwa wagonjwa.

Wauguzi waliovaa barakoa wanasimama kando ya kitanda ambacho mgonjwa amelala huku wakivaa sare za hospitali na viatu vya mweupe. Hali hii inaonyesha maandalizi ya wauguzi kabla ya kuanza kazi za matibabu au huduma za afya kwa mgonjwa.

Daktari amemchoma mgonjwa sindano akiwa amelala kitandani huku mgonjwa akiwa amefunikwa na shuka nyekundu. Ukuta wa hosipitali una rangi wa buluu na nyeupe na begi la mgonjwa limewekwa juu ya kitanda.

Mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa, anampiga sindano mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha plastiki cheupe. Katika mchakato huu wa sindano, mtaalamu hutumia mbinu salama, ikiwemo kuosha mikono na kutumia vifaa vilivyo safi.

Wanawake wazee wakiwa wamekaa mfululizo kwenye kiti. Wanangojea zamu yao katika kituo cha huduma ya afya ya wazee. Kuvaa barakoa ni hatua muhimu ya kinga dhidi ya maambukizi ,hasa katika mazingira ya huduma ya afya ambapo watu wenye umri mkubwa wako katika hatari zaidi ya kupata magonjwa.

Mlezi wa wazee anapima joto la mwili wa mwanamke aliyesimama katika foleni. Hii ni sehemu ya huduma za uangalizi za wazee ambapo afya ya watu wazima na wazee inazingatiwa kwa makini ili kuhakikisha wanapata matibabu na huduma zinazostahili.

Daktari, anamtazama kwa makini mgonjwa wake macho kwa kutumia kifaa maalum kama uchunguzi wa macho. Kifaa hiki huruhusu daktari kuchunguza kwa undani sehemu la jicho ili kugundua matatizo ya macho, yanayohusiana na uzee.

Bibi aliyevaa kitambaa kichwani ameketi kwenye kiti, akifanya ushauri na mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa. Wote wawili wameketi wakijadili masuala yanayohusu afya ya wazee.

Madaktari wakiwa katika chumba cha upasuaji wamevaa glavu, barakoa na mavazi ya kinga ya rangi ya samawati. Wanatekeleza operation kwa mgonjwa aliyelala kitandani na kufunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijani kibichi.

Mama aliyevaa skafu nyeupe kichwani, shati jeupe na sketi ya samawati ameketi kitandani kilichofunikwa na blanketi akiwa amemshika mtoto wake mdogo. Kitanda hicho pia kimefunikwa na neti ya samawati inayomlinda mtoto dhidi ya mbu na wadudu wengine.

Wafanyikazi wa afya wanatoa huduma za kiafya jamii. Watu wawili kutoka jamii wanapokea huduma, wakati wengine wakiwa wanangoja zamu yao, kwa kukaa kwenye viti, chini ya mti. Hali hii inaonyesha juhudi za utoaji wa huduma za afya za msingi kwa jamii hasa katika maeneo ya vijijini au yenye upatikanaji ndogo wa vituo vya afya.

Mfanyikazi wa afya wa jamii anampima shinikizo la damu mwanamke aliyeketi mbele ya nyumba ya udongo, hii ni mfano wa huduma za afya na uhamasishaji zinazo fanyika moja kwa moja kwenye jamii hasaa maeneo ya vijijini au pembezoni.

Mwanajamii anaye jitolea katika huduma za afya anashikilia mtoto mchanga kwa upendo na uangalifu. Hii inaonyesha jukumu muhimi na wanajamii katika kutoa msaada wa afya ,elimu na ushauri kwa familia na watoto katika maeneo yao.

Mwanaume mwenye ndevu kidogo anatabasamu, akionyesha meno yake meupe na yaliyopangwa vizuri. Tabasamu lake linaangaza furaha na unyenyekevu, likionyesha afya nzuri ya meno na uangalizi wa kibinafsi.

Daktari wa meno amevaa glove ya samawati na anashikilia vifaa vya kupima meno mkononi mwake kama kioo kidogo cha mdomoni na chombo chenye pamba ili kuchunguza hali ya meno na fizi.

Mtaalamu wa meno anachunguza meno ya mgonjwa kwa kutumia zana maalum kama kioo kidogo na kipimo cha meno, ilikutambua hali ya meno na fizi. Katika uchunguzi huu, daktari huangalia hali ya meno, afya ya fizi, muundo wa mdomo na dalili zozote za magonjwa kama za kuoza meno, uvimbe wa fizi au saratani ya mdomo.

Madaktari wawili wa meno wanachunguza mdomo wa mgonjwa. Hali hii inaonyesha huduma za afya ya meno ambapo wataalamu hudhamini hali za meno, hizi na tishu za mdomo ili kugundua matatizo za meno.

Mtaalamu wa afya ya meno amevaa glavu na yuko tayari kuchunguza meno ya msichana mdogo wa shule ambaye amelala kwenye kitanda cha uchunguzi. Msichana huyu anacheka kwa furaha akionyesha imani na utulivu mbele ya mtaalamu.

Mtaalamu wa meno aliyevaa sare na glovu za rangi nyeusi anachuguza meno ya mgonjwa kwa kutumia chombo kinachofanana na kioo kidogo. Kioo hiki kinaruhusu daktari kuona maeneo magumu kufikiwa ndani ya mdomo.

Daktari wa meno amevaa glavu ya samawati na anasafisha mgonjwa meno kwa kutumia kifaa kidogo kinachofanana na brashi. Kifaa hiki, hutumiwa na madktari wa meno kusafisha na kung'arisha meno wakati wa uchunguzi wa kawaida wa meno.

Daktari wa meno ameweka glavu za samawati na amesimama tayari na vifaa vya kupima meno akijiandaa kuchunguza meno ya mgonjwa. Mgonjwa anaonekana akitabasamu akionyesha hali ya utulivu na kujiamini kabla ya uchunguzi kuanza.

Mtu anatumia tawi la mti kusafisha meno. Mswaki huu hutengenezwa kwa kuchomeka tawi la mti kwenye sefu ya kupambana na bacteria na kuondoa uchafu kama vile mti wa mwarobaine.

Mwanamke mmoja anatabasamu akiwa na meno yaliyo safi , meupe na yaliyopangwa vizuri. Meno yake yanaoenakana kuwa na mpangilio mzuri ambao huongeza mvuto wa tabasamu lake na kuonyesha afya nzuri ya kinywa.

Mwanamke aliyevalia rangi nyekundu ya midomo na anayetabasamu akionyesha meno meupe yote anaonyesha mfano mzuri wa afya ya kinywa na faida za meno meupe. Tabasamu lenye meno meupe linaongeza mvuto, muonekano, ongeza kujiamini na hufanya mtu aonekane changamfu na mwenye afya.

Wajitolea wa msalaba mwekundu, wanaharakisha oparesheni ya kuokoa familia zilizoathiriwa na mafuriko ambapo baadhi ya wanajitolea, wamebeba watoto wachanga mabegani mwao na mmoja akiwa amebeba bakuli kichwani.

Eneo hili limesongwa na mafuriko. Kundi la wafanyakazi wa msalaba mwekundu limefika kutoa masaada kwa waadhirika. Wanafanyakazi hawa wamebeba vifaa vya dharura, ili kusaidia watu waliopoteza makazi au waliokumbwa na hatari za mafuriko.

Mafuriko yamezingira nyumba iliyojengwa kwa mabati na wanaume wawili wanatembea ndani ya maji iliyofika hadi kiunoni. Huenda wakijaribu kuokoa bidhaa au vitu muhimu.

Nyumba imezungukwa na maji ya mafuriko. Ikionyesha hali ya dharura ya maafa. Mazingira haya yanadhihirisha hatari zinazoweza kutokea kutokana na mafuriko ambao huadhiri maisha, mali, na usalama wa wakazi.

Mbele ya gari la zima moto lenye rangi nyekundu na njano, kuna zimamoto aliyevaa kofia kuu na sare maalum ya kuzima moto. Sare hii ina tabaka maalum zinazokinga dhidi ya joto na unyevu na huwa na rangi angavu na sehemu inayoakisi mwangaza na kufanya zimamoto aonekane kirahisi.

Katika mtaa wa mabanda wenye mafuriko, kundi la wafanyakazi wa msalaba mwekundu limefika kusaidia waathirika kwa kutumia vifaa vya kuogelea kuwasaidia watu walio kumbwa na maji.

Mwanamme ameketi chini akiwa ameinamisha kichwa na kushikilia kofia yake nyekundu baada ya moto kuteketeza nyumba iliyojengwa kwa mabati. Anaonekana mwenye huzuni na msongo wa mawazo. Watazamaji wachache wamesimama kwa mbali wakitazama kilichotokea.

Mtu anataka kuosha mikono yake kwa kuanza kwa kubonyeza sabuni ya maji kwenye mkono wake uliojuu ya sinki. Hatua hii ni muhimu katika usafi wa mikono na afya mazingira kwani sabuni husaidia kuondoa vimelea vya magonjwa.

Mwinywaji yuko chini ya maji ya bahari akiwa amevaa vifaa vya kuogelea kwa kina, akizungukwa na viumbe mbali mbali wa baharini, kama samaki wa rangi tofauti, mimea majini. Mazingira haya ya chini ya maji yanajumuisha miundo asili kama: miambo ya matumbawe na maeneo ya kina tofauti.

Kando ya msitu. Miti mingi imekatwa na mto mdogo wa maji inapita katika miti iliyokatwa ikielekea kwenye ziwa. Hali hii ni dalili ya ukataji miti ambao husababisha madhara makubwa ikiwemo mmomonyoko wa udongo, kupungua kwa makazi ya wanyama pori na kuharibika kwa mzunguko wa maji.

Nyumba imeegemea upande mmoja na inaonekana kama iko karibu kuanguka, huku kuta zake zikiwa na nyufa kadhaa. Mbele ya nyumba hiyo kuna mchanga uliomwagwa pamoja na mtungi mweusi na koleo.

Barakoa na kitakasio ni vifaa muhimu katika afya mazingira kwa ajili ya kuzuia na kudhibiti maambukizi ya magonjwa. Barakoa hutumika kama sehemu ya vifaa vya kinga binafsi ili kulinda dhidi ya vijidudu vinavyosambazwa kwa njia ya hewa au matone.

Msichana aliyevaa shati jeupe na suruali ya rangi nyeusi, anavuna pili pili hoho nyekundu kwenye shamba la pilipili hoho .Anachukua pilipili kwa uangalifu mara nyingi kwa kutumia zana kama kisu au mkasi safi ili kukata tawi kidogo cha pili pili pamoja na tawi lake .

Kuna aina mbalimbali za matunda kama vile papai, tufaha, machungwa, zabibu na matunda mengine. Matunda haya ni chanzo muhimu cha vitamini na husaidia kuimarisha afya ya binadamu na pia na mchango mzuri katika kuhifadhi afya ya mazingira kwa kukuza lishe bora na kupunguza matumizi ya vyakula vinavyosababisha madhara kwa mazingira.

Daftari la mazoezi limeandikwa maneno kadhaa likiwa kando ya darubini ya maabara. Chati imewekwa ukutani, ikionyesha taarifa za kisayansi, na mazingira yanadhihirika kuwa ni maabara rasmi ya mafunzo au utafiti. Vifaa hivyo vinatumika kwa majaribu ya uchunguzi wa kisayansi katika mazingira ya kitaalamu.

Mfanyikazi wa afya, anachukua kioevu kwa kutumia sindano kutoka kwenye chombo kidogo cha dawa. Anafuata taratibu za usafi na usahii, kwa kuweka sindano wima kuingiza hewa ndani ya chombo kabla ya kutoa dawa.

Kuna chupa cha ANTISEPTIC kilicho kwenye meza. ANTISEPTIC ni dawa au kemikali inayotumika kuua au kuzuia ukuaji wa vijidudu kwenye ngozi, vidonda au vifaa vya matibabu, hivyo kusaidia kuzuia maambukizi.

Mtaalamu wa afya anaandika taarifa kwenye karatasi akiwa katika mazingira ya huduma za matibabu ambapo vifaa vya matibabu vinapatikana karibu. Mtaalamu huyu anaweza kuwa akirekodi maelezo ya mgonjwa, matokea ya vipimo au taarifa ya matumizi ya vifaa kama vile sindano, dawa au vifaa vingine vya matibabu.

Darubini ya maabara pamoja na vifaa vingine vya kisayansi vimewekwa mezani huku majaribio fulani ya kimatibabu yakiendelea. Vifaa hivi vinatumika katika uchunguzi wa sampuli na kugundua magonjwa, ikisaidia wataalamu wa afya kufanya vipimo sahihi na kutoa matibabu bora.

Mfanyikazi wa afya amevaa glavu na barakoa amekaa nusu chini akiwa katika hali inayoonyesha dalili za msongo wa mawazo. Ameshikilia kichwa chake na mikono yake.

Mwanamke amekaa akiwa na mkono wake kichwani akionekana kuwa na wasiwasi au huzuni mkubwa, hali inayoweza kuashiria matatizo ya afya ya akili kama msongo wa mawazo. Hali hii inaonyesha changamoto ya kihisia ya kiakili ambazo mtu anaweza kukumbana nazo zikihitaji msaada wa kitaalamu ilikurejesha ustawi wa akili na hisia.

Pakiti hii ina rangi nyekundu na kidogo ya buluu ikiwa na vidonge vilivyopakwa filamu. Kila kidonge kina viambato ambavyo husaidia kupunguza maumivu kama ya kichwa, mgongo na maumivu ya misuli pamoja na kupunguza homa.

Mama akiwa amemshika mtoto mchanga, mfanyakazi wa afya anamchukulia chanjo kwa kumwaga matone ya chanjo mdomoni mwa mtoto. Chanjo hii hutolewa kwa njia ya mdomo kwa kutumia matone yaliyotumbuliwa moja kwa moja ndani ya mdomo wa mtoto mara nyingi kando ya taya ya ndani ili kuhakikisha mtoto anapata dosi Kamili.

Daktari aliyevaa koti jeupe, anamchanja mwanamke kwenye mkono, huku wote wawili wakiwa wamevambaa barakoa. Hali hii inaoyesha hatua za kinga za kiafya, zinazochukuliwa wakati wa utoaji wa chanjo, ambapo barakoa hutumika kupunguza hatari ya maambukizi ya magonjwa.

Daktari akiwa amevaa glavu anampiga sindano mgonjwa chanjo ya covid kwenye mkono wake. Mchakato huu ni sehemu muhimu ya kinga dhidi ya virusi vya corona ambapo chanjo husaidia kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya maambukizi.

Wahudumu wa afya wamevaa makoti meupe wakiwa wamebeba watoto. Hii inaashiria huduma za kitibabu za watoto ambapo madaktari na wauguzi wenye ujuzi maalum hushughulika na afya na ustawi wa watoto wachanga ndio vijana.

Mfanyakazi wa afya anampatia mtoto chanjo kwa kumiminia matone ya chanjo mdomoni mwa mtoto kwa upole na kwa tahadhari ili kuhakikisha chanjo inachukuliwa vizuri bila kuguza mtoto mdomo.

Daktari aliyevaa koti jeupe na glavu nyeupe za mpira anampiga sindano mgonjwa aliyevaa barakoa .Glavu hizi za mpira hutumika kuhakikisha usafi na kuzuhia mahabukizi wakati wa kutoa sidano au kufanya taratibu za matibabu.

Watoto wakiwa katika foleni, wanavaa barakoa na kuosha mikono yao kwa sabuni na maji kabla ya kuingia katika maeneo ya shule au umma. Mali hii ni sehemu ya mazoea pori la usafi wa mikono.

Mfanyakazi wa afya anampigia sindano mtoto mchanga, huku mama akimshikilia kwa upole mkononi mwake. Mama ameshikilia mtoto kwa njia ya kumfanya ajisikie salama na utulivu akimuweka kwa kifua chake na mguu wa mtoto ukiwa umefungwa vizuri ili kuzuia mtoto kutembea, kujeruhiwa wakati wa chanjo.

Mtu ananawisha mikono yake kwenye sinki akitumia mifereji ili kuondoa sabuni iliyo mikononi mwake. Mtu huyu amekunja shati lake juu ili kuzuia nguo kuwa na maji.

Mguu uliovimba umewekwa juu ya kiti katika eneo la tiba ya michezo. Hali hii inaonyesha mgonjwa au mchezaji aliyepata majeraha ya mguu ambapo mguu uliovimba unawekwa juu ili kupunguza uvimbe au kusaidia mzunguko wa damu.

Mguu unaonyesha dalili ya uvimbe ambao unaweza kuwa matokeo ya majeraha ya michezo kama vile miguu kuumia ,kuvunjika kwa mfupa au maambukizi. Katika tiba ya michezo uvimbe huu ni ishara ya matukio ya mwili kwa jeraha, ambapo damu na maji hujazana katika tishu za mguu hujaribu kupona.

Mtu mmoja anajifunga mkono wake kwa bandeji, hali hii inaonyesha huduma za tiba ya michezo, zinazolenga kuzuiya na kutibu majeraha, yanayotokea wakati wa kufanya mazoezi au mashindano ya michezo.

Mchezaji mmoja anateleza na kukanyaga mguu wa mchezaji mwingine na kumsabisha anguke. Kitendo hiki ni hatari na kinaweza kusabisha majeraha makubwa kwa mchezaji anayeanguka.

Mwanariadha amesimama akiwa ameshikilia goti lake kwa mkono mmoja akionyesha dalili ya maumivu. Mazingira yanamzunguka kwa haraka ikionyesha kwamba alikua katika shughuli ya mbio kabla ya kuonyesha maumivu.

Mwanaume aliyepatwa na jeraha anapewa huduma ya kwanza na mfanyikazi wa afya ambaye anamtia bandeji kwa sehemu iliyojeruhiwa huku kando yake kuna machela mwekundu unaotumika kumchukua nje ya uwanja kwa usalama.

Mimea huu yenye majani mabichi hutumika katika tiba za kienyeji. Majani yake hutumika sana kuponya majeraha kama vile kuchoma au vidonda vya ngozi. Pia hutumika kutibu magonjwa mbalimbali ama maambukizi ya ngozi.

Shamba la dawa za asili lina mimea mbalimbali yenye matumizi tofauti kama tiba za kienyeji. Mimea hii inaweza kujumuisha miti shamba, majani, mizizi, na maua, yanayotumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa kutumia mbinu za asili.

Mti wenye majani mabichi unatumika katika tiba za kienyeji. Majani haya yanaweza kuwa na mali za dawa, zinazosaidia kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya asili. Matumizi ya mimea huu ni sehemu muhimu ya tamaduni Kwa tiba za jadi.

Mti wenye majani mabichi, hutumika sana katika tiba za asili kutokana na mali yake ya kuponya na kusaidia afya mbalimbali. Majani haya hutumika kwa kuimarisha kinga ya mwili kupunguza uvimbe au kusaidia matatizo mbalimbali ya kiafya.

Mti huu wa majani mabichi hutumika katika tiba za asili kutokana na mali yake ya kuponya na kusaidia afya mbalimbali. Majani ya mti huu yanaweza kutumika kutengeneza chai, vidonge au tiba za kienyeji zinazosaidia kuimarisha kinga ya mwili na kupunguza maumivu au uvimbe.

Mti huu wa ndizi wa kijani una matumizi mengi katika tiba za asili na tiba za jadi. Kila sehemu ya mmea huu, ikiwemo ndizi, maua, majani, ganda na mizizi ina sifa za tiba. Kwa mfano, maua ya ndizi huu hutumika kutibu magonjwa kama kuharisha na vidonda.

Mti huo wa majani mabichi hutumika katika tiba za kienyeji kutibu magonjwa mbalimbali. Majani yake hutumika kwa njia mbalimbali kama vile: kuchemsha, kusaga au kutengeneza tiba za kunywa au za kutumika kwa nje.

Mimea huu wenye majani mabichi unatumika katika tiba za kienyeji. Majani yake hutumika Sana kuponya majereha kama vile kuchoma na vidonda vya ngozi. Pia hutumika kutibu magonjwa mbalimbali kama maabukizi ya ngozi.

Mti wa dawa za asili na majani mabichi na matunda ambao hutumika katika tiba za kienyeji. Majani na matunda ya mti huu yanaweza kuwa na mali za kuponya magonjwa mbalimbali kama vile maumivu, homa au maambukizi.